Mwanamke amekaa akimfundisha mtoto wake namna ya kupiga mswaki kwa usahihi, akimfundisha hatua kwa hatua umuhimu wa kusafisha meno kwa makini huku akihakikisha mtoto anapata uzoefu wa moja kwa moja na kuelewa taratibu za kinywa na meno.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum akipatiwa huduma ya meno kutoka kwa daktari wa meno daktari, akifanya uchunguzi wa meno kusafisha na kutibu mashimo huku akizingatia afya ya kinywa na meno ya mgonjwa kwa usahihi na tahadhari.

Mwanaume amesimama kando ya tenki kubwa la maji akiwa anachota maji kwa taadhari kwa kutumia dumu, huku akihakikisha mazingira yanayozunguka tenki hayo ni safi na hayana uchafu unaoweza kuathiri afya ya binadamu.

Takataka zinachomwa kwenye eneo lilioandaliwa kwa ungalifu, hatua ambayo inaonyesha muhimu wa usafi wa mazingira udhibiti wa uchafu na utunzaji wa afya ya jamii. Ili kupunguza hatari za magonjwa yanayoweza kusababishwa na taka zisizodhibitwa.

Wagonjwa wakiwa wameketi kwenye viti huku wataalamu na madaktari, wakiwa wanawahudumia na kuwafanyia vipimo kwa kutumia vipimo vya kisasa vilivyowekwa mezani ili kuweza kuwapatia huduma na kuchunguza afya zao.

Daktari amesimama karibu na rafu, yenye chupa na kasha za dawa mbalimbali, akitaza kwa makini kipengele cha dawa hizo, huku akiwa ameshika kasha na dawa akiangalia jina na matumizi yake, kwa ajili ya kumpatia mgonjwa.

Ndani ya chumba kilichoandaliwa vema madaktari wamevalia mavazi maalum ya hospitali wakiwa katika nafasi zao, wakiangalia namna ya kutoa huduma kwa wagonjwa wakitumia vifaa vya tiba vilivyopangwa kwa utaratibu, huku kila hatua ikifanywa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha usalama wa wagonjwa na ubora wa huduma za afya.

Madaktari wamesimama kando ya mgonjwa katika kitanda cha upasuaji, wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya upasuaji, barakoa na glovu wakiendelea kwa umakini mkubwa kufanya upasuaji kwa kutumia vifaa vya kisasa vya matibabu, huku mazingira yakiwa salama na safi, yaliyopangwa kikamilifu kuhakikisha mafanikio ya upasuaji.

Mgonjwa ameketi kwa makini kwenye kiti cha kliniki akifuatilia kwa tahadhari kila hatua ya uchunguzi anayofanyiwa na daktari alisimama mbele yake. Daktari amevalia mavazi ya kitaalamu na amejitayarisha kwa vifaa yote muhimu kwa ajili ya kuchunguza afya ya mgonjwa.

Wanawake wakiwa wamepakata watoto wao na kuketi kwenye kiti huku wakipatiwa dawa na chanjo kutoka kwa madaktari, ili waweze kuwakinga watoto hao wadogo na magonjwa mbalimbali ya maambukizi

Mwanamke amekaa karibu na mtoto akiwa makini kumtazama na kumhudumia, akizingatia hali yake ya afya na usalama huku mtoto akiwa amelala katika eneo maalumu lililowekwa kwa ajili ya watoto wadogo likiwa na vifaa vinavyomrahisishia mchunguzi kufanya tathmini na usahihi.

Madaktari wakimwangalia na kumchunguza mtoto aliyelala kwenye kitanda maalumu. Huku akitumia vifaa vya kisasa kupima afya, akizingatia kila dalili ndogo ili kuhakikisha mtoto anapata matibabu sahihi na ya haraka.

Mwanamke amesimama akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi kwa uangalifu mkubwa, akimsaidia mtoto huyo kumbembeleza huku akielekeza macho yake kwa mtoto na mazingira yakiwa safi na utulivu kwa ajili ya huduma za kiafya.

Mwanamke amembeba mtoto mkononi, huku akiwa anamsikiliza kwa makini daktari, akitoa maelezo kuhusu afya ya mtoto wakiwa wameketi nje katika sehemu ya wazi iliyosafi.

Watu wamesimama kwa utaratibu wakipewa kinga za afya kwa kutumia dawa maalumu huku wahudumu wa afya wakihakikisha kila mmoja anapata kipimo sahihi, na elimu kuhusu afya na kinga.

Jopo la watu wakiwa na madaftari kisheria ni eneo la darasa linalo tumika katika ngazi ya elimu ya chuo.

Shamba lililoja mimea ya tiba asili baadhi ikiwa na majani na mizizi iliyopandwa kwa mpangilio wa asili, ili kutumika katika kutengeneza tiba za kienyeji zikihifadhi mali za mimea na kuhakikisha upatikanaji wa dawa asilia kwa jamii.

Vikombe viwili vimewekwa mezani vikiwa vimejazwa maji safi na majani. Vikiandaliwa kwa uangalifu ili kutengeneza dawa za asili huku viungo vyote vikihifadhi harufu na rangi asilia na kuonyesha utaratibu wa maandalizi wa tiba ya kienyeji, inayotumika kutibu maradhi mbalimbali.

Mimea mbalimbali yenye maua, imepandwa kwa mpangilio maalumu ndani ya bustani na eneo lililohifadhiwa vizuri, uku wakiangaliwa kwa makini, ili kuhakikisha ukuaji wake unakua vizuri, na kutoa virutubisho na malighafi muhimu zinazotumika kutengeneza dawa za kienyeji, kwa madhumuni ya kiafya na tiba asili.

Mimea ya kijani imestawi vizuri katika eneo la wazi, ikionyesha ukuaji wa asili wa mimea inayotumika katika kutengenezea dawa za jadi na tiba za asili, zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Chupa ya dawa imepangwa kwa mpangilio, ikionyesha maandishi pamoja na picha zinazohusiana na muundo na matumizi ya mimea ya tiba asilia, ikitoa taswira ya utunzaji wa afya kwa njia ya kienyeji na utamaduni wa dawa za asili.

Mfuko wa plastiki wenye dawa umewekwa kwa mpangilio mzuri ukiwa na picha na maandishi yanayoelezea aina ya dawa na matumizi yake, ikionyesha bidhaa za asili zinazotumika katika tiba za kienyeji na matibabu ya jadi.

Bidhaa mbalimbali zinazotumika kutengeneza dawa zimepangwa kwa mpangilio mzuri mezani, zikionyesha mwongozo wa utayarishaji na uhifadhi wa viungo vya asili kwa ajili ya kutengeneza tiba za kienyeji.